Familia yenye furaha, iliyojumuisha baba, mama na mtoto wanafurahia wakiwa ndani ya nyumba. Mama na baba wameshikilia binti yao na wote wanatabasamu huku mama akionekana kumkinga mtoto kwa kadibodi inayofanana na paa la nyumba.